Kuna kibunzo cha gari na kuna mikono ya binadamu. Mkono mmoja unaonekana kuwa umeshika funguo za gari na mkono mwingine unaonekana kuwa unapokea funguo hizo.

Kuna magari tofauti tofauti ambayo yameegeshwa uwanjani na kuna watu ambao wamesimama kando ya gari hizo. Wanaonekana labda walikuwa katika shughuli maalum ambayo ilikuwa imewaleta mahali hapa.

Hili ni duka la viatu. Kuna aina tofauti tofauti ya viatu, hasa viatu ambavyo vinavaliwa na jinsia ya kiume. Kuna mwanadada ambaye anatembea, kwenye duka hili. Pia, kuna mwingine ambaye amesimama upande wa kulia.

Kuna magari ya aina tofauti tofauti ambayo yameegeshwa kwenye chumba cha maonyesho ya magari, magari haya yanaonekana kuwa ni mapya na hayatumika yanangojea kununuliwa.

Kuna mkono wa binadamu ambao umeshika simu ya rununu. Simu hii kwenye menu kuu kuna M-Pesa, anaashiria kuwa alikuwa anatafuta huduma za pesa kupitia mfumo wa simu.

Kuna simu ya rununu na kuna mkono wa mwanadamu ambao unaonekana, umeshika shilingi elfu mbili za rafu ya Kenya na kwenye pesa hii kuna picha ya rais wa kwanza wa jamuhuri ya Kenya Jomo Kenyatta.

Hili ni duka la viatu tofauti tofauti. Kuna aina tofauti ya viatu vya rangi nyeusi, rangi ya uthurungi, rangi nyeupe, rangi nyekundu na kathalika.

Hawa ni wanafamilia. Baba, mama, na mtoto. Wanatazama kipakatalishi. Wanaonekana kuwa wana furaha, kwa sababu wote wamejitunza kwa afya yao.

Kuna noti kadhaa za elfu moja ambazo zimewekwa taratibu, noti hizi ni za sarafu za Kenya na juu yake kuna picha za mwanzilishi rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana Jomo Kenyatta.

Kuna watu ambao wameketi wengine wamesimama. Wengine wanaonekana kuwa wanajifunika miavuli labda kutokana na jua kali ambalo linaangaza. Kuna bidhaa tofauti tofauti ya shamba, kuna machungwa, kuna viazi, kuna malenge, ndizi na kadhalika.

Jengo hili limepakwa rangi nyeupe, sehemu hii ni sehemu ya maegesho. Magari mengi yameegeshwa hapa na ni ya rangi mbalimbali kama vile samawati, nyeupe na nyeusi.

Baiskeli pamoja na piki piki zimeegeshwa mbele ya duka hili. Mlango wa duka umepakwa rangi ya samawati pamoja na rangi ya kijani kibichi na ina maandishi ya M-Pesa. Kuna mwanaume aliye mbele ya duka hili.

Kuna magari mawili yanayopita barabarani, kando ya barabara hii, kuna maduka kadhaa, duka moja ni la huduma za M-Pesa, mbele ya duka hili kuna wanawake walioketi kwenye viti na wanauza bidhaa mbalimbali kwenye vibanda.

Hizi ni noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya. Kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya na pia kuna maandishi ya neno Kenya.

Hii ni sehemu ya kuegesha magari ambayo yamepangwa kwenye foleni. Nyuma ya magari haya kuna ua la mimea. Kisha nyuma yake kuna maghorofa mengi makubwa ambayo ni marefu.

Bango hili linaonyesha bima la makazi ya kinyumbani. Bima yenyewe ni ya kampuni ya Anziano ambayo inashughulikia masuala ya wizi, moto, simu au tarakilishi. Kuna nambari za mawasiliano zilizoandikwa chini.

Jengo hili lina mlango wa glasi. Kwenye mlango huu kumeandikwa maandishi kwamba watu wausogelee polepole manake ni mlango unaofunguka wenyewe. Kuna gari dogo jeupe mbele ya mlango huu.

Magari manne madogo yameegeshwa kwenye uwanja. Magari haya ni ya rangi tofauti kama vile rangi ya samawati, rangi nyeusi, rangi nyeupe na ya kijivu. Kuna miti nyuma ya magari haya.

Bango hili ni la bima ya magari ya kusafirisha abiria, ni bima ya Imana. Picha hii ina magari matatu yenye rangi nyeupe, nyekundu na manjano. Mtu anastahili kulipa shilingi elfu tatu mia tano kwa mwezi au elfu tano kwa mwaka.

Hili ni gari la kusafirisha magari mengine madogo ambayo ni mapya. Hufanya hivi kuyasafirisha kuyapeleka kwenye maduka ili yaweze kuuzwa. Gari hili liko barabarani pamoja na magari mengine.

Bango hili ni la bima ya kibinafsi ya ajali. Bima yenyewe ni ya kampuni ya Amaco. Kuna picha ya mwanaume aliyevunjika mkono na amefungwa bandeji. Pia kuna nambari za simu ya ofisi ya bima hii.

Ni uwanjani. Magari mbalimbali yameegeshwa. Kuna wanaume wawili waliosimama karibu na magari haya na wanawake wawili na kuna mwanamke aliyeketi chini na kuna mwanamme mmoja aliyevalia kofia amesimama pekee yake.

Gari hili ni la rangi ya kijivu na nyeusi. Magurudumu yake ni ya rangi nyeusi. Gari hili lina nambari ya usajili ambayo ni KCN 709X.

Duka hili linafahamika kama Skyshine. Ni duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali kama vile mkate na pia linauza rangi. Isitoshe, duka hili lina huduma za M-Pesa.

Hapa ni sokoni, kuna kibanda ambacho kimejengwa kwa mbao. Juu ya kibanda hiki, kuna boksi kadhaa za viatu ambazo zimewekelewa viatu juu yake, viatu vya rangi mbalimbali kama manjano, nyekundu, na nyeupe,

Hii ni sehemu ya maegesho ya magari, na kuna magari matatu yaliyoegeshwa. Mawili ni ya rangi nyeusi ilhali moja ni la rangi nyeupe. Juu ya magari haya, kuna taa ya umeme.

Duka hili ni la maziwa na duka hili linauza bidhaa zote zilizotengenezwa kwa maziwa, Isitoshe pia duka hili linauza maji ya kunywa. Kuna mwanamume aliyesimama ndani ya duka hili.

Mkono huu ni wa binadamu. Umeshika bunda la shilingi elfu moja pesa za Kenya. Kuna neno ambalo linaonekana kuwa ni Kenya kwenye pesa hizi.

Bango hili linaonyesha bima ya CIC. Ni bima ya kifamilia. Kuna mwanaume aliyeketi pamoja na watoto wawili, mvulana kwa msichana. Watoto hawa wanakula na kuna sharubati ya manjano kwenye bilauri. Kuna mwanamke aliyesimama nyuma yao.

Bango hili ni la bima ya maisha, bima yenyewe ya kampuni ya Anziano, kuna picha ambayo ina mwanamume na mwanamke waliyembeba mtoto, aliyenyosha mikono yake. Pia kuna nambari za simu za bima hii.

Kibanda hiki kina matunda kadhaa ikiwemo parachichi, machungwa na maembe. Kuna mkebe wa chuma na nyuma yake kuna mifuko ya rangi nyeupe.

Hili ni gari dogo jeupe, sehemu karibu na gurudumu imekatika na ikaunganishwa. Nambari ya usajili ya gari hili ni KCM 709K.

Hili ni jengo la kuuzia magari . Jengo hili ni kubwa na limepakwa rangi nyeupe. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa ndani ya jengo hili na magari haya ni ya rangi nyeusi na nyeupe.

Hili ni duka la kuuzia maziwa. Duka hili linaitwa Destiny Dairies. Mbele ya duka hili kuna wateja watano wamesimama na kuna wahudumu wawili walio ndani ya duka hili. Kando yake kuna mitungi ya maziwa.

Kidole cha mwanadamu kinaonekana kushika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ili ipigwe picha. Noti yenyewe ina picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta na tarakimu zinazoonyesha ni elfu moja.

Gari liko barabarani hatua chache tu baada ya kupita lango la samawati. Gari lenyewe ni la rangi nyeupe na nambari ya usajili ni KDH 990J.

Bango hili ni la bima ya nyumba. Kuna picha ya agenti wa bima hii anayeitwa Real Smith. Kuna maandishi kwenye bango hili kwamba bima hii inashughulikia nyumba kwa muda wa miaka ishirini.

Bango hili ni la bima ya afya, bima hii ni ya kampuni ya Imana. Kuna picha ya mwanamke, mwanamume, pamoja na mdogo ambao wanatabasamu huku wamejifunika karatasi kubwa la rangi ya hudhurungi.

Hapa ni ndani ya duka la jumla. Ni sehemu inakouziwa bidhaa za maziwa kutoka kampuni ya Delamere. Kuna mwanamke aliyevaa vazi la rangi nyeupe, lililoandikwa jina Daima. Ameyashika maziwa haya.

Hiki ni kibanda cha chuma. Kibanda chenyewe ni cha rangi ya kijani kibichi. Juu yake, kuna samaki waliochomwa kwa mafuta, kisha kuna kreti mbili za plastiki, moja ni ya manjano nyingine ni ya samawati.

Mikono miwili inaonekana. Mkono mmoja wa binadamu aliyevaa shati, umeshika bunda la noti za elfu moja, noti za kitambo nchini Kenya. Mkono huu unaonekana kuukabidhi mkono mwingine hela hizi.

Mkono wa binadamu umeshika baiskeli iliyosimamishwa mbele ya duka. Mlango wa duka umeandikwa mpesa na ndani ya duka hii kuna fagio na pia jokofu la cocacola. Kuna mtu aliyeketi mbele ya duka hili, sehemu ambayo mlango umefungwa.

Hili ni bango la bima ya afya. Bima yenyewe inajulikana kama Anziano. Kuna nambari za simu zilizoandikwa, kisha kuna mwanamke anayetazama tarakilishi.

Mikono mitatu ya binadamu inaonekana. Mkono mmoja umeshika shilingi mia mbili zilizokuwa zinatumika zamani hapa nchini. Mikono mingine miwili imeshika simu na inatoa pesa kwa kupitia njia ya simu.

Noti hii ni ya shilingi elfu moja. Ni noti ambayo ilikuwa inatumika kitambo nchini Kenya. Mbele yake kulikuwa na picha ya rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya Mzee Jomo Kenyatta na nyuma kulikuwa na picha ya wanyama ambao ni ndovu na nyati.

Hili ni duka linalouza maziwa. Kwenye ukuta kumechorwa ng'ombe na mwanadamu anayekunywa maziwa kwa kutumia bilauri. Ndani ya duka hili kumeketi watu, kuna meza ya plastiki na jiko liko mbele ya mlango na sufuria juu yake.

Hii ni sehemu ya maegesho ya magari, kuna mistari iliyochorwa kwa rangi nyeupe kwenye barabara hii kuashiria kwamba kila gari linapaswa kuegeshwa sehemu hiyo, magari mengi yaliyoegeshwa ni ya rangi nyeupe.

Wanaume wawili wameketi kwenye benchi ya mbao. Mmoja amevalia kofia ya kiislamu. Mwingine amevaa kofia nyeusi. Wameketi mbele ya duka ambalo limepakwa rangi ya kijani kibichi na nyekundu. Duka hili ni la M-Pesa na huduma za Airtel.

Hiki ni kibanda na katika kibanda hiki kumetandikwa gunia. Juu ya gunia kuna ndizi za rangi ya manjano kuashiria kwamba ndizi hizi zimeiva.

Soko hili liko kando ya mtaa wa mabanda. Watu wengi wamekusanyika sokoni ili kununua bidhaa. Kuna baadhi ya wauzaji wana miavuli mbali mbali. Kuna pia kreti za mbao zinazoonekana.

Kuna maduka mawili. Duka moja linatoa huduma za ususi na duka lingine ni la mpesa, linalotoa huduma za kuweka au kutoa pesa. Mwanamke aliyevalia buibui, anaonekana kupita mbele ya duka la mpesa.

Hiki ni chumba cha maonyesho ya gari. Kuna gari za rangi tofauti tofauti, nyeupe, nyeusi na rangi ya kijivu. Magari haya yanaonekana yameegeshwa.

Bango hili linaonyesha bima ya makazi au boma. Bima yenyewe inajulikana kama LetsGo. Kuna mchoro wa jengo na mchoro huu umefunikwa kwa kofia ya rangi nyekundu.

Gurudumu nne ambazo zimeoshwa kwa sabuni yenye povu zinapuliziwa maji. Gurudumu hizi zimelazwa sakafuni na gurudumu zenyewe ni za rangi nyeusi.

Hivi ni vibanda sokoni. Katika kibanda kimoja muuzaji amejishika tama na ana saa mkononi. Anauza bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, maembe na tikiti maji.

Gari hili ambalo lina kasha au sanduku ya mbao, limeegeshwa mbele ya lango la rangi nyeusi. Kando ya lango hili kuna ua ambalo limepandwa kwa mimea ya kijani kibichi.

Vidole vya mkono, vinaonekana kushika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, noti yenyewe imekunjwa na kuna tarakimu ambayo imeandikwa kwenye noti kuashiria kwamba ni ya shilingi elfu moja.

Bango hili ni la bima ya magari. Bima inayofahamika kama Imara, na pia mtu anahitaji kulipia shilingi elfu saba, mia tano sabini na nne kwa mwaka. Kuna mchoro wa gari na mwanamke aliyesimama kando ya gari.

Mikono miwili ya mwanadamu, inaonekana kushika bunda la noti ya shilingi elfu moja. Noti hizi zilikuwa zinatumika kitambo nchini Kenya na zilikuwa zimesheheni picha ya marais wa Kenya.

Hii ni simu ya rununu imeshikwa mkononi, aliyeshika simu hii mikononi anaonekana kuwa anadukua katika menu ambayo inahusiana na masuala ya pesa.

Hivi ni vibanda vya uuzaji wa bidhaa za shambani. Kuna ndizi, mananasi, maembe, tikitimaji na kadhalika. Pia, kuna watu ambao wanaendesha biashara hizi.